Mtu shambani akinyunyiza dawa kwenye mimea, inaonekana kwamba amevaa glove nyekundu na nguo za kazi, huku akitumia pump ya kunyunyiza dawa mimea inayoonekana kama mahindi machanga, hii shughuli ya kunyunyiza dawa shambani hufanyika madhumuni kama.

Askari au mwangalizi akiwa kwenye kituo cha kunawa mikono akitumia sabuni na maji yanayotoka kwenye mtungi mkubwa wa plastiki wa rangi ya buluu yaliyowekwa juu ya standi ya chuma, mtungi huo una bomba ndogo linaloleta maji kwenye sinki, sinki lile chini yake maji machafu huingia kwenye ndoo iliyowekwa chini.

Tenki kubwa la maji lililo wekwa juu ya mnara wa chuma , tenki hili limeundwa kwa matap au peneli za chuma zilizounganishwa na inawekwa kwa kusambaza maji kwa maeneo ya karibu.

Mpimaji wa macho akifanya ukaguzi wa macho kwa mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kitaalamu, cha kupima macho, mtu anayepimwa amekaa upande wa kifaa huku akieleleza uso wake kwenye mashine, na mpimaji wa macho anavaa barakoa kwa ajili ya usalama wa kiafya.

Meza nyekundu ya duara iliyojaa chupa ndogo na vyombo mbali mbali ali, sasa hivi inaonekana kuwa ya dawa zilitupikwa ama za aina nyingi zina vifuniko vya rangi tofauti kama blue nyeupe na kijani, pembeni mwa meza mna vitabu vilivyopangwa kwenye kiti cha.

Chupa ya dawa iitwayo Ghudatun . Maelezo yaliyoandikwa kwenye lebo ya chupa ni dawa ya tezi dume kutanuka inayoshaidika kutibu au kupunguza uvimbe wa tezi dume. Imeandikwa pia, ikimaanisha kuwa dawa hiyo imetengenezwa kwa viambato vya asili.

Madakatari wa meno wakihudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Wanawatu wawili waliovaa mavazi ya kitaalamu ya afya. Mrunga wote wamevaa barakoa facemask na glove kuonyesha tahadhari za kiafya na usafi .

Mtoa huduma wa afya akiwa na mtoto mdogo katika mazingira ya kituo cha afya au kliniki. Mtoa huduma amevaa barakoa flani ya usaidizi wa afya, reflector ya buluu yenye nembo ya jamii ya afya na anaandika taarifa kwenye karatasi au daftari.

Imechukuliwa ndani ya jengo au ofisi ingawa picha ni nyeupe, ukungu na si wazi sana. Baadhi ya vitu vinavyotambulika kuna meza iliyo na nembo au pango upande wake ingawa maandishi si wazi inaonekana kuwa ni sehemu ya mapokezi ya ofisi au taasisi.

Mkulima au mkaazi wa kijiji na akijaribu kufukuza kundi la nzige waliovamia miti au mashamba, nzige hao wamejaa kwa wingi angani na miti ya vichaka na miti, jambo ya linayoashiria uvamizi mkubwa na nzige waharibifu wa mazao.

Walie vaa mavazi ya kazi ya kujikinga protect G wakitumia kifaa cha kunyunyizia dawa au kimikali. Hii ni shughuli ya kawaida inayohusiana na mnyunyizaji wa dawa ya kuua dudu.

Wafanyakazi wawili walivaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano na barakoa maalum za gesi wakifanya kazi ya kushughulikia kemikali hatari. Wanaonekana wakiwa katika kiwanda au kituo cha viwandani chenye mitungi mikubwa ya kuhifadhi vimiminika.

Kuchota maji safi ambayo ni sehemu ya huduma ya kijamii kwa jamii ya eneo hilo. Hii ni kioski cha maji au poster station , inalosambaza maji kwa wakaazi, ina maandishi na neno upande wa mbele yanayoandikishwa kwenye mradi wa ushirikiano katika serikali na wahisani au mashirika.

Mhudumu wa afya pengine muuguzi au daktari aliyevaa koti jeupe la hospitali na barakoa, akiwa amejiandaa kuoa chanjo au sindano anaonekana akijaza dawa kutoka kwenye chupa kwenda kwenye sindano, watu wengine wako nyuma yake, baadhi pia wamevaa barakoa.

Mwanaume aliyevaa sare ya rangi ya buluu ya kazi ya afya na glavu mkononi akiwa amesimama karibu na mteja aliyeketi kwenye kiti cha matibabu ya meno, inayoonekana katika kifaa cha meno, labda meno yaliyotolewa sehemu ya nyuma inaonyesha kiti cha kliniki na karatasi iliyorudiwa.

Mtu wa huduma ya afya aliyevaa glove barakoa, na koti la kinga la manjano akimchoma chanjo au sindano ya matibabu mwanume anaye, mwanaume akiyepewa chanjo amevaa shati ya rangi ya manjano refu, na ameweka mkono wake kifuani akiwa amekaa na kuchukua tahadhari au kujiandaa kwa sindano.

Mtu aliyelala kitandani kwenye gondoro jekundu ndani ya kituo cha afya, amevaa sweta ya rangi ya blue yenye michoro ya miraba na suruali nyeusi na pia na barakoa usoni, mtu mwingine aliyevaa.

Mtu aliyevaa koti jeupe la kitaalamu inaweza kuwa la daktari au mtaalamu wa afya akiwa amekamilisha na amevaa taa ya kichwani headlamp na pia maski ya uso iliyo chini ya kidevu. Anaonekana akishika kifaa kidogo cha mbara au cha tiba mikononi mwake.

Watu waliovaa mavazi ya hospitali na barakoa wakimhudumia mtoto mchanga, mmoja ya mahudumu anaonekana akimshika mtoto na kutumia kifaa cha kikatibu kama tochi au cha kuangalia mdomo mazingira yanaofanana na chumba cha hospitali.

Daktari wa meno au mfanyakazi wa afya akiwa kwenye chumba cha huduma ya afya ya meno. Daktari amevaa glovu ya upasuaji na miwani yenye mwangaza maalum kwa ajili ya kuona vizuri ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Aliyevaa koti la njano na kubeba kisanduku cha baridi akiendelea kutembea katika eneo lenye mafuriko au maji yaliotuama. Sanduku hicho mara mingi hutumika kuhifadhi chanjo au dawa wakati wa huduma.

Chupa vya matibabu vinavyohusiana na sindano au chanjo. Kuna boksi jeupe lenye maandiko ya kijani na blue lile linaoshirikisha jina la dawa au chanjo. Maandishi hayaonekani vizuri kabisa. Viali ndogo yenye kifuniko cha blue na sindano kili nchi imewekwa karibu kwenye cha maandalizi ya dawa ya kudungwa.

Mtalamu wa afya ya wanyama aliyo vaa mavazi ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya Hamsat Swit . Linalo guza rangi ya samawati, barakoa ya gesi na miwani ya usalama anaonekana akichukua sampuli kutoka bwanini mwa ng'ombe kwa kutumia fimbo ya pamba swab mandari.

Chanjo MMR , inayotengenezwa na kampuni ya MSD , Merck Sharp & Dohme . Hii ni chanjo ya mchanganyiko inayokinga dhidi ya magonjwa matatu: measles surua. Kwenye picha, kuna sanduku la kufungia chanjo ya chupa.

Kipande cha kuuza bidhaa barabarani. Bidhaa zilizokuwa kwenye kibanda hiki ni pamoja na chupa na mitungu mingi midogo yenye vifuko vya rangi tofauti kama vile kijani, manjano, nyekundu ambavyo huenda vina vyakula vidogo, pipi, karanga au viungo vya chakula.

Pata chanjo ya HIV yenye mfuniko mwekundu ingawa maandishi hayajaonekana wazi kabisa, kutokana na ukungu wa picha. Maandiko ya mbele yanayoonyesha maneno kama HIV vaccine maneno kama retrovirus bakteria inayosababishwa.

Vitu mbalimbali vilivyopangwa juu ya meza vikiwa ni vyombo vya kliniki. Kuna chupa kubwa ya plastiki yenye kitu ya rangi ya kahawia au nyekundu .Karibu nao kuna vikapu vidogo vya kienyeji vilivyo na maganda ya matunda.

Watu wawili waliovaa mavazi kamili ya kujikinga. Wakifanya kazi ya kusafisha kwa vijidudu, ndani la jengo huenda ni hospitali ,ofisi, kituo cha huduma kwa wengine.

Mtu anayefanya kazi ya kitabibu au ya kisayansi katika maabara. Mtu huyo anaonekana amevaa glovu nyeupe za kinga, miwani, na koti jeupe la maabara, vitu vinavyoshirikia kuwa ni mtaalamu wa afya, sayansi, au teknolojia ya maabara.

Mtu anayefanya usafi katika eneo la umma karibu na ukuta uliochorwa mchoro wa elimu ya afya. Mtu anayefanya usafi amepiga magoti karibu na ndo nyekundu yenye maji akiwa anasafisha eneo karibu na ukuta.

Mtu mzima akiwa kwenye mazoezi ya tiba ya viungo au ukarabati wa mwili. Mtu huyo yuko amesimama kwa mikono na magoti kwenye godoro la rangi mingi, huku akisaidiwa na mtaalamu aliyevaa koti jeupe la kitabu.

Watoto wawili wakiiosha mikono yao kwa kutoa maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa rangi ya nyekundu, uliowekwa juu ya stendi ya chuma. Mtungi huo una bomba ndogo la kutoa maji na nchi yao kuna nyasi na udongo unaonekana kuwa na maji kutokana na shughuli hiyo ya kuosha.

Chupa kadhaa za dawa za mitishamba au virutubisho vilivyopangwa juu ya meza. Chupa hizo zina majina tofauti yaliyobandikwa kwa stika kama vile Deja , span , Nzegambi na Leoki .

Vitu vinavyohusishwa na tambiko ya kitamaduni au imani za jadi vinavyowekwa juu ya vitambaa vya rangi nyeusi na nyekundu yenye madhara ambapo mara nyingi uonekana katika mazingira ya ibada za jadi, uwanja wa kienyeji au.

Kijana akiwa maabara ya sayansi akifanya jaribio. Amevaa kitambaa cha maabara, alafu pia ana miwani ya kusomea ishara ya usalama wa maabara. Mbele yake kuna mahali ya Bunsen burner yenye ambapo hutumika kwa kuchoma au kupasha moto kemikali.

Mtu akipokea sindano ya chanjo kwa mkono wa juu huku akiwa na barakoa ya uso, kuna wafanyikazi wa afya wanaotoa chanjo hiyo karibu na eneo hilo kuna kiboxi cha kuhifadhi chanjo yenye alama ya kuonyesha kuwa chanjo zinazopaswa.

Mtu laiyevaa mavazi ya kinga ya kiafya ikiwa ni pamoja na barakoa na kofia ya nywele akipanguza bidhaa za dawa au virutubishi za kiafya, mezani kuna picha zingine za dawa au virutubishi pamoja na vi box vya kufunika vyenye rangi ya machungwa na unjano.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa anatoa mafunzo au kuzungumza na kundi la wanawake walioketi ardhini katika eneo la wazi. Wanawake walioketi wamevaa mavazi ya kitamaduni ya Kiafrika na mazingira yanaonekana ni ya kijiji.

Vifungashio vya dawa zilizotegenezwa kwa matumizi ya kitabibu ingawa maandishi nyingi hayaonekani wazi, muundo na mpangilio wa picha unaonyesha hizi ni dawa za sindano zinazotumiwa hospitalini au kliniki.

Imebibiwa na moto au janga jingine labda malipuko au kuungua kwa majengo kuna watu wengi waliokusanyika kuangalia na labda kusaidia na majengo yaliyokuwa karibu yanaonekana kubomoka au kunguwa vibaya sehemu hiyo inaonekana kuwa mtaa mwenye.

Shughuli ya utajiwa wa chanjo unaoendelea katika mazingira ya kambi ya hema la matibabu, mwanamke upande wa kushoto amekaa kitini amevaa barakoa na ameinua kidogo mkono wake wa kushoto tayari kupokea chanjo.

Picha inayoonyesha chanjo na shindano, kuna chupa ndogo ya dawa yenye maandiko shindano iliyo tayari kutumika na kifurushi cha usafi kilicho karibu, hii ni aina ya vifaa vinavyotumika kuchunga watu dhidi ya magonjwa mbalimbali kama surua, rubela au magonjwa mingi.

Huduma ya bure ya matibabu ya meno. Free dental camp . Maelezo ya picha ni kama ifuatavyo: Picha inaonekana mgonjwa mwanamke aliyevaa dera la rangi ya pinki na samawati amelala kwenye kitanda cha matibabu. Daktari wa meno amevaa koti jeupe la udaktari na barakoa akimhudumia mgonjwa.

Chupa ya virutubisho vya lishe kutoka kampuni ya nature's bounty ni virutubisho vya vitamina D3 vyenye kipimo cha 10,000iu international units maelezo yaliyo kwenye lebo yanaonyesha inatumia kwa matibabu ya muda mfupi kwa upungufu wa vitamin D .

Mtu aliyevaa nguo jeusi refu akiwa amebeba kuni ama matawi makavu mapembeni, ameonekana kati mazingira ya kame yenye udongo mwekundu miti michache ya jangwa na majani machache, hali inayofanana na maeneo ya kaskazini mwa Kenya au maeneo yenye ukame.

Watu kadhaa wakifanya kazi kwenye eneo la magofu ya jengo liloporomoka. Baadhi yao wamevaa mavazi ya kazi ya rangi ya blue na helmeti ishara kuwa ni wafanyakazi wa uokozi au waandisi wa ujenzi. Wengine.

Chanjo ya maradhi ya ukambi, mapusha na Rubella, kuna chupa lilioandikwa single doses mumps vaccination ambazo hutumika kwa sindano za chanjo. Pembeni kuna vifuniko vya plastiki vya rangi ya machungwa au ya blue pamoja na sindano yenye vijiti vya plastiki.

Mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa neno akihudumia na mtaalamu wa afya wa meno. Labda daktari wa meno au nesi wa meno katika kliniki ya meno. Amevilishwa miwani maalumu ya kinga ya macho, rangi ya machunga ambayo kawaida hutumika kulinda macho dhidi..

Mtu mmoja akitembea au kukimbia kuelekea kichaka chenye kundi kubwa la nzige. Nzige wengi wamejaa angani na juu ya mimea, wakionekana kama wingu la wadudu. Mtu huyo anaonekana ameinua mikono yake, labda akifukuza nzige au akionyesha ishara ya kukata tamaa.

Kikombo au chungu cha jadi kinafanana na kibuyu kilichochongwa au kifaa cha kuchomea uumba, ambacho kinaonekana kutoa moshi unaopanda juu ishara kuwa kuna kitu kinachoweka ndani yake, kifaa cha mviringo chenye mapambo ya kuchora.

Tukio la afya linaloonekana kufanyika kwenye hema ambapo watu wengi wamekusanyika, kwenye sehemu ya mbele kuna bango la Kenya HIV AIDS education and counsel lenye ujumbe wa sotik elfu moja na alama ya utupe mwekundu wa uhamashaji wa ukimwi.

Bango yenye maandishi makubwa ya rangi nyekundu kwa ile karatasi nyeupe likiwa limenyinginizwa karibu na ukuta wa rangi ya samawati na na miti michache, nyuma yake yanayotangaza huduma na dawa za kienyeji zinazodai kusaidia matatizo ya mapenzi.

Kuna chupa ndogo ndogo za dawa zilizoandikwa Single dose 0.5 ml, Measles Mumps Rubella virus vaccine , ikionyesha kuwa ni chanjo ya surua, mabusha na rubela. Karibu nazo kuna sindano zilizo na vichungu vya rangi tofauti na mirija ya sindano pamoja na vifuniko vya plastiki vya rangi ya machungwa.

Watoto watatu wakitabasamu wakiwa na mikono yao iliyochafuka kwa udongo kwa kuonyesha mbele kwa furaha .Wamevalia nguo za rangi tofauti na wako katika mazingira ya nje yenye miti huenda ni kijijini au mashambani.

Wazima moto au wahifadhi mazingira wakiwa wamevaa mavazi ya jano ya kujikinga na kofia maalum wakikabiliana na moto mkubwa wenye nyasi. Moto huo anaoanekana kuenea haraka kutokana na nyasi kavu.

Dawa au chanjo kwenye chupa ya mabara pamoja na vifaa vya kimatababu, mashindano, tembe, vidonge na vifaa vingine vya hospitali, chupa ya dawa au chanjo imeandikwa jina ingawa, bali kutokana na ukungu au mwanga.

Daktari wa macho akifanya uchunguzi wa macho wa mtoto. Daktari amevaa miwani na glovu nyeupe za kitabuni na anatumia kifaa maalum cha kupima macho kumwangalia mgonjwa. Kwenye nyumba ya picha kuna mchoro unaonyesha sehemu ya macho na vitu vingine.

Mwanamke aliyevaa ngule ya thurungi na lenye rangi ya blue na kofia inayolingana, akiwa anaonekana kutoa huduma ya afya au msaada wa dharura. Anaweka mikono yake kwenye tumbo la mwanamke mwingine aliyelala sakafuni. Pia ameketi akiwa amevaa blouse nyekundu na kanga ya majani yenye mchoro.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha matibabu ya meno huku daktari wa meno na mhudumu wa meno akiwa karibu naye akizungumza kwa tabasamu na mwelewano, inaonekana kuwa ni kliniki ya meno au zahanati ya kisasa.

Ajali kubwa ya barabarani ilihuhisha gari kubwa la mafuta na basi la abiria. Ni tukio ya kusitikiswa ambapo magari yameharibika vibaya na watu wengi wamekusanyika eneo la tukio, huenda ni mashuhuda wa kuwambia au wapita njia.

Tukio la ushauri au huduma ya afya inayotolewa kwenye mazingira ya muda kama vile kliniki ya muda au kituo cha huduma cha jamii kilicho wekwa ndani ya hema au chumba cha plastiki.

Wafanyakazi wa afya au huduma wa jamii wakiwa wameshika viboksi vyekundu vya huduma za afya, vingine vya chanjo au vifaa tiba. Wako nje kwenye mazingira ya kijani, huenda ni sehemu ya shughuli ya utoaji ya huduma za afya katika jamii.

Chupa ya chanjo ya inayotolewa kwa dosi moja na ndio hii inalinda mwili dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Maelezo muhimu kuhusu chanjo hii hutolewa hasaa kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa haya matatu ya virusi. Ni sehemu ya ratiba tatu ya chanjo.

Picha inayoonyesha mtoto akiwa kwenye chumba cha afya, huku mhudumu wa afya amevaa koti jeupe akijiandaa kufanya huduma, labda kutoa chanjo au matabibu. Chumba kina vifaa vya afya kama kitanda cha mgonjwa, biba la taka za hospitali la rangi ya njano.

Watoto wawili wakichota maji machafu kwenye shimo la wazi. Maji yanaonekana yamejaa uchafu hata kama plastiki na majani yaliyooza. Watoto walitumia mitungi ya plastiki kukusanya maji hayo.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya hospitali, scrubs za blue , akiwa amembeba mtoto mchanga aliyefungishwa shuka la rangi nyepesi. Anaonekana yupo kwenye mazingira ya hospitali, labda wodi ya wazazi au sehemu ya huduma wa watoto.

Mazingira ya hospitali au chumba cha dharura emergency ward kuna vitanda vya wagonjwa vilivyopangwa kwa msitari na wagonjwa wnaonekana wamelazwa juu ya hivi vitanda na mmoja wa wagonjwa ametandikwa shuka kutoka kichwani hadi miguuni.

Vifaa vya kiasili valivyo tengenezwa kwa mikada ya miti ,nyuzi au majani, ambavyo vimefungwa kuzunguka kitu yenye rangi ya machungwa. Katika vinavyo onekana kama vikapu vidogo ama pambo ya mikono ambavyo vinaweza tumika kama mapambo ya nyumbani.

Mtu akanyolewa nywele kwa kutumia razor wembe ya mkono katika saloon ya huku kwenye tukio maalum. Mnyooaji amemshika mteja kwa uangalifu, akitumia mkono mmoja kushikilia kichwa na mwingine kushikilia wembe ili kunyoa kwa umakini sehemu ya upande wa kichwa.

Chupa nne za virutubisho vya vitamin D kutoka kwa chapa tofauti. Chupa hizi zina aina mbalimbali kama gunia zitafungwa na vidonge vya kawaida zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya mandhari yenye rangi ya waridi na nyeupe. Bidhaa hizi mara nyingi hutumika kuimarisha afya ya mifupa.

Picha inayoonyesha madaktari au wauguzi wakiwa kwenye chumba cha upasuaji wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya blue pamoja na glove barakoa na kofia za kufunika nywele kwa ajili ya usafi.

Eneo lenye ukame mkali ambapo ardhi imekauka na haina mimea, watu wawili waliovaa mavazi ya kienyeji watembea kwenye eneo hilo na mbele yao kuna mzoga wa mnyama aliyekufa kwa sababu ya ukosefu wa maji au chakula.

Vifaa vya kikatibu vinanyohusiana na chanjo, kna chupa lenye maandishi Yello Fever Vaccination, ikimaanisha ni chanjo ya homa ya manjano, pembeni kuna sindano tayari kwa matumizi, pia kuna chupa ya kahawia lenye vidnge vya rangi ya machungwa na glove ya mpira zinazotumika kwa usalama wakati wa tiba.

Mama na mtoto wakiwa katika clinic ya meno dental clinic wakizungumza au kupokea huduma kutoka kwa daktari wa meno. Mama ameketi kwenye kiti cha wagonjwa cha meno akiwa amebeba mtoto mdogo, mtoto anaonekana akiwa na teddy ile ya kumfariji au kumtoa hofu.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya hospitali, gown ya kijani, kofia ya blue ya upasuaji ama barakoa iliyo chini ya kidevu, amevaa miwani na anaonekana akitabasamu huku akimshika mtoto mchanga aliyefungwa katika blanketi ya rangi ya blue yenye michoro meupe.

Dawa ya kuongeza madini ya chuma mwilini inaitwa Feosol Ferrous Sulfate Iron, hii ni aina ya kritubishi cha chuma inaotumika mara nyingi kusaidia watu wenye upungufu wa damu Anaemia au kiwango vya chini vya madini ya uchuma katika mwili.

Afya ya kitamaduni vya kienyeji vinavyohusiana na imani za jadi au tiba za kienyeji. Kuna kibuyu cha kahawia ya kijani iliyofungwa kwa kikamba ya si pamoja na vipande vya mifupa, maganda na vifuko vya kitambaa Vilivyo unganishwa pamoja nyuma yake kuna senamu ya udongo au mbao.

Mtu akimimina kidogo kutoka kwenye chupa ya dawa ya Motrin IB Ibuprofen kwenye kiganja cha mkono wake. Motrin IB ni jina la kibiashara la dawa nyenyekia mpato ya Ibuprofen ambacho hutumika kupunguza maumivu, kuvimba na pia kupunguza

Mwanaume pengine mzazi au mlezi, akiwa ndani ya chumba cha wagonjwa wachanga, akimwangalia au kuamnguza mtoto mchanga aliye ndani ya inclubata , hali hii inaonyesha mazingira ya huduma ya afya ya juu ya watoto.

Barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko ama mvua kubwa, gari aina ya Toyota Mark X na magari mengine kama tuktuk au bajaji yanaonekana yakipita kwenye maji yaliyofunika sehemu kubwa ya barabara.